Faili kadha za plastiki zimetundikwa kwenye rafu ya chuma. Faili hizo ni za rangi tofauti kama vile bluu, kijani na nyeusi. Zikiwa na lebo ya alama za kitambulisho upande wa mbele. Rafu hiyo imeegemea ukutani na sehemu ya chini yake inaonekana wazi. Kuna waya mwekundu unaoshikilia baadhi ya faili hizo pamoja.

Wachezaji wenye ari ya juu wanashambuliana kwa kasi uwanjani huku wakitegemea mogongo yao kwa ustadi mkubwa kijana aliye mbele ameruka kwa nguvu akielekeza mguu mmoja mpira ukiwa hewani.

Kwenye ubao meupe herufi za alfabeti kiswahili vimeandikwa kwa rangi ya nyekundu na rangi ya blue mbele ya mbao kuna kipimo cha mbao ambacho ni cha rangi ya chungwa kilicho simamishwa wima kwenye kona ya juu kulia tarehe ya siku imeandikwa .

Sahani ya mbao yenye rafu tatu ya kuhifadhi vitu kama sanduku la plastiki na chombo kidogo. Ukuta wa nyuma umewekwa poster yenye michoro mbalimbali, huku sakafu ikiwa na rangi ya zambarau. Sahani hiyo iko karibu na kona ya chumba.

Ngazi za ghorofa zikiwa zimejengwa kwa zege na kushikiliwa kwa nyumba imara zinaonekana kwenye jengo lenye rangi ya waridi na krimu. Upande mmoja, ua limetandwa vizuri na nyasi zillizopandwa kwa ustadi. Sehemu ya ghorofa ya chini ina kirodi ndefu ya kupitisha watu.

Mlango wa chumba cha maabara umeandikwa majina mawili yanayohusiana na masomo ya sayansi. Lebo zilizowekwa kwenye mlango zinaonyesha maabara za kemia na biologia. Sehemu ya chini ya mlango, ina mabango madogo yenye ujumbe yanayoweza kuwa ya tahadhari au mwelekeo wa kutumia maabara hayo.

Sehemu ya darasa imedhamiriwa kwa meza na viti vilivyopangwa kwa mstari. Meza hizo zina vitu vingi kama vitabu na vifaa vya shule. Vimewekwa juu ya baadhi ya meza. Kuta zimefunikwa na viviperushi, mabango yenye maandishi na picha yanahusiano na somo la darasa.

Uso ya rangi ya udhurungi umepandikwa bango lenye maandishi ya rangi nyeupe na kijani, sehemu ya nyuma inaonyesha nyasi zilizokatwa vizuri, miti ya mapambo na njia za kutembea ya rangi nyeupe miale ya juu imeonekana kuangaza mazingira haya.

Wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu wakiwa wamevaa jezi nyekundu. Wote wanatabasamu na wanaonekana wakiwa na furaha. Eneo linaonekana kuwa la wazi na nyuma kuna majengo pamoja na mimea ya kijani kibichi.

Kuta za chumba kilichopo katika mazingira ya elimu limepandwa kwa karatasi na mabango yenye maandishi na herufi mbalimbali za kiingereza na kiswahili , ubao mweupe umeandikwa na kalamu za rangi ya giza ukionyesha maneno na herufi tano ki ko ku na sentensi fupi zinahusiana na somo fulani la lugha .

Mandhari ni ya uwanja wa michezo. Mchezaji anayekalia kiti cha magurudumu anajianda kutupa mkuki kwa ustadi mkubwa anapewa msaada na mtu alie nyuma yake. Wachezaji wengine wanashuhudia tukio hili.

Mtu mmoja yuko kwenye uwanja wa mbio wa rangi ya nyekundu. Amevaa mavazi meusi na yuko juu ya kiti cha magurudumu, kilichotengenezwa kwa ajili ya mbio. Mikono yake, iko kwenye magurudumu ya mbele ,ni usiku, taa za uwanjani zinapomulika.

Chumba yenye rangi ya kijani ukutani ina meza ilio na safu ya kompyuta kadhaa upande wa kushoto, viti nyeupe ya plastiki na cables zilioko sakafuni karibu na kiti. Karibu na mlango wa kahawia uliofungwa kuna kabati jeupe yenye mlango nyeusi uliowekwa magurudumu.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha mti akiwa amevaa koti la rangi nyekundu na suruali nyeusi. Ana miguu ya bandia ya chuma inayomsaidia kusimama na kutembea. Ana tabasamu usoni, na nyuma yake kuna ukuta wa rangi nyekundu na samawati. Karatasi chini ya kiti kina maelezo mafupi kuhusu mtu huyu.

Ghorofa la ghorofa tatu limesimama kando ya ua yenye vichaka vya kijani kuta za jengo hilo zimejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo na vipande vya rangi ya kimu huku madirisha makubwa ya juu yamefungwa kwa nadhifu.

Meza ndefu ya mbao imewekwa kando ya ukuta wa rangi ya kijani hafifu. Juu yake kuna vifaa vya kielektroniki kama vile skrini mbili zaa kompyuta kibodi mbili na panya wa komputa . Pembeni kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwa nadhifu pamoja na vitabu kadhaa vya masomo tofauti.

Ubao wa darasani umeandaliwa kwa ustadi na kupambwa michoro ya kuvutia. Juu yake kuna picha ndogondogo za nyuso za watoto, pia zikifuatiwa na ujumbe kwa kuvutia ulioandikwa kwa rangi tofauti. Mandhari ya maandishi haya yanavutia na kuhamasiaha mazingira ya kujifunza ya pamoja na ushirikiano miongoni mwa wanafunzi.

Ubao mrefu ambao umetundikwa ukutani ukiwa na vipande vidogo vya mao vilivyopangwa kwa mstari wima, Kila kipande kimechorwa kwa rangi tofauti na kuandikwa maneno ya kiingereza kwa herufi kubwa , vipande hivyo vina ujumbe mbalimbali zilizo pangwa kuanzia juu hadi chini kwa mpangilio maalum.

Kifaa cha kiteknolojia kimewekwa juu ya meza safi ambayo iliyopakwa rangi nyeupe. Kuna screen ya rangi nyeusi inayosimama wima huku imeunganishwa na body na kipanya kutumia nyaya. Sehemu ya nyuma ya ukuta imepakwa rangi ya kijani iliyofifia.

Kitabu cha masomo ya teknolojia ya komyuta kimewekwa wima juu ya uso tambarare, jalada lake limeandikwa kwa kwa maandishi ya buluu na nyeupe na lina picha la mkono likiendesha kipanya cha komyuta , sehemu ya chini inaonyesha pich ya darasa ya wanafunzi wakifuatilia somo, chini ya kichwa cha jalaja kuna alama ya kampuni ya uchapishaji.

Uwanjani wachezaji wawili wanacheza mpira wa miguu wakiwa wamevaa sare tofauti wanaonekana mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na mwingine amevaa jezi ya manjano na suruali fupi za mistari ya bulu na nyeupe wote wanatumia magogo ya kutembelea.

Meza yenye rangi ya hudhurungi iliyochakaa imewekwa ndani ya chupa ilicho na kiti cha mbao. Juu ya meza kuna sehemu inayoweza kupandishwa ambayo inaonekana kama uharibifu kidogo kati kati. Kando na meza kuna kiti kimoja na nyuma kuna pazia yenye rangi ya waridi lenye madoadoa madogo.

Kwa upande wa mbele kuna dirisha lenye mabati ya rangi ya kijani nyuma yake kuna vyombo viwili vya gesi kimoja ni cha rangi ya machungwa na kingine ni kidogo chenye rangi nyekundu kuta za chumba hiki ni ya matofali yaliyopakwa rangi ya pinki.

Ukuta wa chumba cha masomo umepambwa kwa rangi tofauti. Maandishi yaliyotengenezwa kwa alama za rangi nyeusi imepangiliwa wima kwenye ukuta upande mmoja. Alama ya tabasamu kubwa imwekwa juu pembeni. Micheza ya kuachanisha picha tofauti imeandaliwa kwenye sehemu ya maandishi.

Majengo ya ghorofa mbili yamesimama kwa mstari huku kuta zake zikiwa zimejengwa kwa mawe na sehemu nyingine kupakwa rangi nyekundu. Milango ya madirisha na vyombo yamepangwa kwa utaratibu na vyote vinaonekana kuwa na fremu za chuma ya rangi inayofanana. Ngazi za chuma zimeunganishwa kwenye korido za ghorofa ya juu.

Majengo ya shule yamejengwa kwa mawe ya kudumu na paa la bati jekundu yakisimamishwa kwa milango ya mbao na madirisha yenye grili ya chuma mwanga wa juu unangaa ukuta wa mbele na kukundi cha paa kinatoa sehemu la kupumzika kwenye baraza la mbele.

Kitabu kimeinuliwa kwa mkono mmoja juu ya meza iliyo na karatasi nyeupe juu yake, jarada lake lina maandishi yenye rangi ya waridi iliyoandikwa nyota ya kiswahili pamoja na nambari mbili kubwa upande wa juu wa kulia sehemu ya mbele ina mchoro wa watoto wawili wakiwa wamepanda farasi wakivalia mavali ya kijani ya kijano.

Wanaume watatu wamesimama uwanjani juu ya nyasi za kijani. Wawili wanatumia magongo ya kutembelea, wamevaa mavazi ya michezo. Nyuma yao kuna viti vya kijani ambazo vimepangwa katika safu ndaninya uwanja. Mmoja amevaa fulana yarangi nyekundu na nyeupe, nyingine ya kijani na nyeusi, wa tatu ya kijivu.

Karatasi kubwa imeandikwa ukutani ikiwa na mpangilio wa vipindi vya masomo kwa siku tofauti. Majina ya masomo kama hisabati , kiingereza na sayansi imeandikwa kwenye kisanduku kila siku ya wiki , sa kuna mistari zimepangwa kwa usabihi kuonyesha ratiba ya shule ya msingi.

Jengo la mstatili lenye paa la rangi nyekundu, linalozungukwa na bustani lililo jaa nyasi za kijani na maua, mti mkubwa umejitokezea pembeni, ukiangaza kwa mwangaza wa jua, sehemu ya mtaa au shule yenye utulivu na upangilio wa mazingira,

Sehemu ya mbele ya jalada lina picha tatu mtoto wa rangi nyeupe akiwa amevaa fulana ya mistari. Picha nyingine ya mwanafunzi alie valia sare ya shule na ya mwisho ni ya mtoto mweusi anaye mwangalia mwalimu sakafu yenye marumaru mekundu inaonekana chini pamoja na sehemu ya viatu vya mtu aliesimama mbele ya meza.

Kitabu cha somo la kifaransa kimewekwa juu ya meza jalada la kitabu linaoyesha watoto wawili wakicheza kamba ya kuruka katika uwanja wa kijani. Rangi za jalada ni mchanganyiko wa bluu, nyekundu na kijani kitabu kina maneno ya lugha ya kifaransa na kinaonekana kuwa ni cha darasa la nne kulingana na nambari iliyoandikwa kona ya juu ya kitabu.

Njia ya mtaa yenye miti mikubwa kando ya bustani yenye micha ya kijani, kuna sehemu ya michezo ya watoto yenye rangi tofauti ikiwa na mlango wa maduara na vifaa vingine vya kuchezea, nyuma kuna ukuta wa mabango yenye nyaya za umeme.

Mchezaji wa kuruka mbali ameketi ndani ya sanduku cha mchanga baada ya kutoka mbali mkono yake umeegemea upande mmoja huku mguu wake wa kulia ukiwa mbele majani ya bajia yamezunguka kwa sanduku hicho yakitenganisha eneo ya kuruka na sehemu nyingine za uwanja nyuma yake viti vya rangi tofauti kwenye jukwaa la watazamaji vinaonekana Kwa mistari ya kupendeza.

Mlingoti mrefu wa bendera umesimama katikati ya eneo lililozungukwa na miti. Juu yake, mbingu ni angavu. Mawingu meupe yameenea huku na kule angani. Pande zote za mlingoti, kuna majani mabichi.

Sehemu za kabati zimeja kompyuta za mkononi zenye rangi tofauti zilizowekwa kwa mpangilio mzuri. Baadhi ya sehemu za kabati zipo wazi bila vifa na kabati hii ipo ndani ya chumba chenye sakafu rangi ya saruji na kuta zenye rangi ya kawaida.

Kompyuta ya mezani imepangwa kwa utaratibu kwenye meza safi iliyojaa vifaa vya kuandika kama kalamu na penseli vikihifahiwa ndani ya kikombe kidogo karatasi lenye ujumbe mkali kuhusu matumizi ya intaneti yamepandikwa kwenye skrini yakisisitiza nidhamu na matumizi bora ya rasilimali za kiteknologia.

karatasi ya mazoezi ya hisabati ina mahesabu ya juda na tofauti kila jibu limekaguliwa kwa alama ya tiki nyekundu . Karatasi imegawanyika katika sehemu mbili , upande mmoja kuna mchongo wa mdudu na upande mwingine kuna mchongo wa mamba . Karatasi ina alama za chini zilizoandikwa kwa kalamu nyekundu.

Elimu juu ya usimamizi taka imetangazwa kupitia bango lenye rangi tofauti zenye maneno makubwa. Yanayosisitiza umuhimu wa kupunguza kutumia tena na kuchakata taka. Picha ndogo zinapatikana chini zinaonyesha hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika shule na maeneo ya jirani ili kudhibiti taka kwa njia bora.

Katikati ya chumba kilichotulia viti na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha maandalizi ya kuwakutanisha watu au wanafunzi. Kuta zimepambwa na madarasa na taarifa mbalimbali, huku mwanga wa asubuhi ukipenya kupitia madirisha yenye pazia nyepesi, kutoa hisia za utulivu.